Chumba cha darasa kilichosheheni na watu mbalimbali, ikiwemo watu wazima, kukiwa na mwalimu anayewafundisha watu hao kwa kujadiliana na pia kuhakikisha elimu na mafunzo yanapitishwa vizuri kwa ushirikiano na hivyo kusaidia watu wazima kupata maarifa yatakayowasaidia katika jamii zao.

Watu wazima waliokusanyika karibu na meza, wakipata mafunzo kutoka kwa mkufunzi wao, wanaonekana wenye sura za kusikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na taaluma hiyo. Mezani kukiwa na kifaa kinachowapa mafunzo, na hivyo watu wazima hao kupata maarifa, yatakayowasaidia katika maisha yao kwenye jamii.

Wamasai waliovaa mavazi ya asili wameketi katika eneo husika wakishika vitambaa na sindano wanajifunza kushona kwa umakini, ikiwa ni sehemu ya elimu ya watu wazima inayowasadia kupata ujuzi wa kujitegemea.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwa anajitayarisha kufundisha akiwahamasisha na kuwafundisha wanafunzi kwa mbinu za kuvutia katika mazingira ya shule ya msingi yenye chumba cha darasa kilichojawa wanafunzi wakiwa makini kusikiliza na kujifunza kwa bidii.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa kwa muundo imara na yenye muonekano wa kusisimua, yakijumuisha vyumba vya madarasa, ofisi za walimu na maeneo ya michezo. Yote yakiwa yamepangwa kwa mpangilio unaomuwezesha mtumiaji mazingira hayo yaliyo bora ya kujifunzia na kufundishia watoto wa shule hii.

Mazingira ya nje ya shule ya msingi, yanayoonyesha jengo la darasa yaliyopakwa rangi angavu. Huku bustani ndogo yenye maua pamoja na watoto wachache, wakiwa wanacheza kwa furaha, huku walimu wakisimamia kwa utulivu.

Karatadi ya mtihani wa shule za msingi, iliyochapishwa kwa maandishi meusi juu ya karatadi nyeupe, ikiwa na maswali mbalimbali ya kujibu, ikitumika kupima uelewa wa wanafunzi katika masomo wanayofundishwa darasani.

Chumba cha bweni la wanafunzi wa sekondari, ikiwa na vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa utaratibu, magodoro yakiwa yamesambazwa vizuri, na mizigo ya wanafunzi ikiwa sehemu maalumu. Ikionyesha maisha ya nidhamu, usafi na mshikamano wa wanafunzi waliopo shuleni.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kila mmoja akiwa ameinama kwenye karatasi ya mtihani, wakijibu maswali kwa makini hali inayoonyesha mazingira ya tathmini ya kitaaluma.

Kitabu maalumu kwa ajili ya mafunzo katika shule za sekondari, kinachowapa wanafunzi maarifa zaidi kuhusiana na mfumo mzima wa viumbe hai, ikiwemo; wanyama pamoja na mimea, hivyo ni kitabu muhimu katika elimu hiyo ya sekondari.

Kitabu cha sekondari ikiwa mezani elimu ya kati huku kikiwa na kurasa nyingi, zenye maelezo na picha kwa ajili ya kujifunza vizuri katika elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa ndani ya darasa wakijadiliana kwa makundi, kila mmoja akiwa na daftari au kifaa cha kidigitali wakishirikiana kwa makini kubadilishana mawazo kuhusu mada ya kitaaluma waliopewa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya darasa la kisasa, lenye mazingira mazuri na tulivu kwaajili ya kujifunza. Mbele yao kukiwa kuna na mwalimu anawafundisha. Wanafunzi hao wakiwa makini kusikiliza mafunzo yanayotoka kwa mkufunzi wao kwaajili ya kuimarisha elimu yao na taaluma yao ya ngazi ya juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi ya kazi wapo darasani wakiendelea na utengenezaji wa vifaa mbalimbali kwa mikono. Wakionyesha umahiri wao katika masomo ya vitendo na ujuzi wa kiufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo darasani, wakiwa wamezungukwa na meza zilizosheheni vifaa vya umeme. Wanafunzi hao wako makini kufanya kazi na kutendea kazi nyenzo hizo muhimu, kwa ajili ya mafunzo yatakayotumika kwa kujiajiri au kuajiriwa katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliyokaa darasani kwa makini wakifatilia mafunzo ya vitendo na nadharia, wakitumia vifaa vya kisasa ili kupata ujuzi wa kazi mbalimbali za kitaalam, zinazowawezesha kuwa wabunifu na wataalam wenye stadi zilizohitajika sokoni.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walizovaa sale wakiwa kwenye maabara maalumu wanajifunza kwa vitendo kuhusu fani mbalimbali kamavile umeme, ikiwa ni teknolojia ya mitambo kwa msada wa vifaa na mashine.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti ya bluu iliyokolea, wako kwenye karakana wakisikiliza kwa makini maelezo ya mwalimu, huku baadhi yao wakishika vifaa na kuanza kuvitumia ikiwa ni sehemu ya mafunzo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa koti lenye rangi ya bluu iliyokolea, akifanya kazi huku anatumia kwa makini vifaa vya maabara kwenye meza maalumu ya mafunzo ya vitendo, akijifunza kwa njia ya mikono stadi muhimu za kitaaluma na kiteknolojia.